Naona eneo lililotupwa takataka za aina nyingi nyingi, naona chupa za madawa, chupa za mafuta na makaratasi kando ya eneo hilo. Naona mtu duni, kwa sababu hana viatu akiokota taka ile kwa madhumuni ya labda kuyauza ili ya chakatiwe tena.

Hili ni mbuga ya wanyama , mbuga hii iko karibu na mjini kwa sababu sio mbali pale tunaona majengo mengi pamoja. Tunaona pundamilia watano hivi, waliosimama na wengine wanaokula. Mbuga hili lina nyasi na mimea mingine tofauti. Pia kunaonekana kuna njia inayoonekana kupitiwa na magari, labda ya watalii wanaokuja kuona wanyama mbalimbali.

Jiko za kupikia watu wengi sana hutumika shuleni au hospitalini. Jiko hizi zinatumia kuni lakini zimetengenezwa ili kuokoa moto kwa hivyo hazitumii kuni nyingi ambazo ni bei ghali na ngumu kuzipata. Jiko hili pia halitoi moshi mwingi hivyo halichafui hewa na kwa hivyo linawezesha mpishi kupika kwenye mazingira safi.

Tita la takataka, za aina mbalimbali, kama vile plastiki, makaratasi, vyakula vilivyoharibika ama vilivyooza. Kando kuna mtaro wa maji chafu unaotiririka, toka nyumba, duni zilizo kando na tita hilo. Pia kuna bomba la, maji safi linalopitia hapo, juu ya mtaro ulio na maji chafu. Mwishoni kuna jengo la ghorofa kadhaa linaloendelea kujengwa.

Adhari ya mafuriko kijijini duni. Maji mengi yanaonekana kusomba na kubomoa nyuma zilizojengwa na udongo, mawe na mabati. Kuna mtu anayechota maji kwenye mto huo uliojaa na kuteremka kwa kasi sana.

Kwenye bustani ya kupumuzika kuna uwanja mdogo aliyeketi kijana na mbwa wake, wametandika shuka nyasini fupi iliyomwagikiwa na matawi yaliyokauka toka mitini ili waweze kuketi na kupumzika. Wawili hawa walibeba kijisanduku kidogo cha chakula na vinywaji. Kando kando na uwanja huu kuna miti na mimea inayoonekana imetunzwa vizuri.

Hili ni mbuga la wanyama, naona pundamilia wengi, naona pia paa kwa umbali. Naona mimea ukipenda vichaka vya miti midogo midogo, ya rangi ya kijani kibichi kumaanisha ijakauka, na ninaona nyasi ambayo, imeshakauka.

Twiga bugani, anakula majani toka kwa kichaka kidogo. Bugani hili pia kuna nyasi ya kijani kibichi na miti midogo ya aina tofauti. Buga hii yaonekana iko karibu na mji kwa sababu kwa umbali tunaona majengo ya mji.

Kifaru mdogo aliyedungwa sindano mgongoni anakimbizwa na mhudumu wa wanyamapori. Anaweza kuwa amedungwa ili kumzuia na Maradhi au pia aweze kushikwa na kuhamishwa kutoka mbuga lile la wanyama Hadi jingine Kwa sababu za kiafya, usalama au utalii.

Mbugani la wanyama, pundamili wawili waliokaribiana wanaonekana wakitazama Mahali pamoja, pundamilia ni mnyama wa porini aliye mweupe na mistari mieusi inayozunguka mwili wake wote, wanaonekana wenye wafya, kichakani walimo kuna nyasi ya kijani kibichi kuonyesha sio msimu wa kiangazi. Mbuga hili liko karibu na mji sabahu tunaona majengo ya ghorofa kwa umbali.

Kidimbwi cha maji chafu yaliyojaa takataka karibu na pale kunaonekana kitongoji duni amabako maji haya yanatoka maji haya yanaweza kueneza au kusababisha magonjwa hatari kama vile malaria na kipindupindu.

Mbugani la wanyama wa pori, simba wawili wamesimama, huku wakionekana kama wako na uwoga nyusoni zao, simba hawa wa kike, na wa kiume, wamesimama karibu mmoja na mwingine, wamo mwituni, panapo nyasi, miti, na mimea mingineyo.

Hapa ni mtaani wa mji fulani. Kuna nyumba za kukondeshwa zilizopangwa kwa umaarufu, moja kando na nyingine. Pahali kwa nyumba hizo, kuna matangi makubwa ya maji safi, kando na nyumba hizi kuna wafanyikazi na trekta inayochimba mtaro mkubwa, inawezakana kuwa mtaro huu utakuwa wa aidha maji safi au maji taka.

Hapa ni kijijini duni, tunaona nyumba zilizojengwa na matope, kando tunaona, mahali pa takataka zilizo nyingi mno, kisha tunaona, wanyama, nguruwe hasa, wakikula, takataka ile. Kando na taka hio, tunaona mtaro unaoteremsha maji chafu.

Mbugani la wanyama kuna twiga moja mrefu sana ,chini yake kuna miti mifupi na mimea mingineo ya kijani kibichi kuonyesha kwamba sio wakati wa kiangazi. Kwa umbali tunaona mji wenye majengo mengi ya ghorofa.

Ndovu mchanga analishwa maziwa na mhuduma wa wanyama pori kwa chupa kubwa ya kama lita moja hivi, inawezekana ndovu huyu alimpoteza mamake labda kwenye bahati mbaya ya pale msituni. Kwa sasa anashughuikiwa na mhuduma huyu ili aweze kukuwa na kujitegemea pale porini.

Mto mkubwa sana watu wengi wanausafisha wamevalia sare za kujuzia uchafu. Wamevalia aina ya viatu ya buti na glavu mikononi ili kuingia ndani na kuondoa takataka nyingi za aina kama vile makaratasi, chupa na mikebe ya plastiki. Kando ya mto kunaonekana fungu kubwa sana la taka lililo tayari tolewa toka kwenye mto ule.

Simba wa jinsia ya kike ameketi kwenye jukwa la mawe, mbugani mwa wanyama. Mbuga hili halina miti au vichaka virefu na liko karibu na Nairobi, kwa sababu majengo marefu ya mji yanaonekana kwa umbali. Simba huyu anaonekana mwangalifu, aidha anategea mawindo au anajichunga na adui.

Simba wa kiume amepumzika alipofungiwa. Ingawa simba ni mnyama wa porini, simba huyu hayuko msituni; yumo bandani labda kwa sababu aliokolewa au labda anatumiwa kwa sababu ya machunguzi ya kiafya. Anaonekana mnene, mwenye afya na nguvu na ametulia kuonyeshana hajihisi kuwa hatarini.

Mbuga ya wanyama pori. Twiga wengi wanatembea nyasini. Nyasi ile ingawaje ni ya kijani kibichi inaonekana kukauka. Twiga wale ni warefu na wanaonekana wakiwa na nguvu na wenye afya.

Mafuriko yameathiri sehemu hii ya mji. Maji yanateremka kwa kasi yamefungia watu, hivi kwamba hawawezi kuvuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Kando ya watu, kunaonekana mabaki ya mbao na mabati yaliyosombwa na kuharibiwa na maji.

Mbugani la wanyama. Kuna swala watatu wanaotembea. Swala hawa ni wa rangi mchanganyiko ikiwemo kahawia na nyeusi pande ya juu ya miili yao na rangi ya nyeupe upande wa ndani wa miili yao. Mbuga hili lina kichaka na nyasi, zote ni za rangi ya kijani kibichi. Mbali na swala naona vifaru wengi pamoja.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kituoni cha mabasi mjini, kando na barabara, kuna kibango cha kuonyesha nauli, na sehemu mbali mbali magari hayo yanapokwenda, kando na magari hayo, kuna, pia, huduma za bodaboda, zinazowangojea, abiria.

Mabasi ya huduma ya usafiri wa uma yameegeshwa kando na barabara mjini. Mabasi haya yanaweza safirisha abiria takriban arobaini au zaidi. Kando kuna mhudumu wa mabasi anayeonekana kuwashawishi abiria kuabiri basi lake. Mkononi akona kibango kilichoandikwa nauli na maeneo yanayokwenda mabasi yale.

Hapa ni mjini, naona magari ya kampuni fulani ya huduma ya umma yameegeshwa kando na barabara. Naona abiria ambao wamekuja kuhudumiwa na magari hayo. Pia kando yake naona bodaboda lililobeba abiria. Kando ya barabara pia nimeona majumba makubwa makubwa ya kuonyesha kua hapa ni mjini.

Kwenye barabara kubwa naona la kubebea aina maji taka, maji safi au pia kubebea mafuta ya petroli. Nyuma yake naona gari ndogo la abiria. Upande ule mwingine wa barabara kuu naona kituo cha basi ambapo magari yameegeshwa yakiwemo mabasi ya kuhudumia abiria, pia ninaona aina ya boda boda.

Jijini, magari ya huduma za usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Wahuduma wa magari haya, waliovalia sare za rangi ya buluu na nyeusi, wanawahimiza abiria kuyaabiri mabasi yale ya kampuni ya Citi Hoppa. Kwenye basi, wameekelea kibango cha kuonyesha yanakokwenda na pia nauli.

Huduma ya usafiri wa umma, magari ya kuwasafirisha abiria yameegeshwa kando na barabara na karibu na duka mjini. Magari haya yanaweza kubeba abiria kumi na wanne yanafuatana ili yakijaa yaweze kuwasafirisha abiria. Juu ya paa la gari moja kuna kibango kilichoandikwa nauli na mahali zinazokwenda gari zile.

Mabasi ya huduma ya usafiri wa uma yameegeshwa mjini kando na majumba ya magorofa, abiria wanoonekana wakiyaabiri mabasi yale na wahuduma wa mabasi wanaonekana wakiwahimiza abiria kuyaabiri mabasi yale.

Hapa ni barabarani kuu, mjini. Barabara hio imegawanyishwa kwa pande mbili hivi kwamba magari yaweza elekea pande zote mbili. Juu ya barabara hio, kuna daraja la watu kuvukia. Kando na barabara hio, kuna kinjia cha watu pekee kutembelea. Barabarani hii kuna magari yanayopita. Kule kando kabisa na barabara kuna vibango vya matangazo ya biashara mbali mbali.

Tembo mdogo anaonekana akijipulizia mchanga kwa kutumia mkonga wake labda kujikinga na jua au wadudu. Ngozi yake ina rangi ya udongo kutokana na mchanga. Watu wawili wameonekana kwa mbali wakiwa wamesimama karibu na eneo hilo. Hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kuokoa wanyama.

Katikati ya mji magari ya kampuni tofauti za usafiri wa umma yanafuatana, mabasi hayo ambayo yamerembeshwa kwa rangi na michoro tofauti yana nafasi ya kubebea abiria kuanzia hamsini, ishirini na hata kumi. Kando kuna polisi wa trafiki wa kuyaelekeza magari hayo au kuwazuia kukiuka sheria za barabarani.

Huduma ya usafiri wa umma, mabasi ya kampuni tofauti yameegeshwa kando na barabara na mengine yanapita. Wahudumu wa mabasi wanawahimiza abiria kuabiri. Mabasi yale yamo katikati ya mji wa Nairobi kwa sababu kando ya mabasi tunaona majumba maarufu ya mji huo.

Kituoni cha mabasi, watu wengi wamesimama pale wakingojea mabasi ya usafiri wa huduma ya umma ili wasafirishwe kutoka mjini. Kuna pia maafisa wa polisi wanaohakikisha kwamba abiria na wahudumu wa mabasi yale wanafuata sheria.

Mjini kwenye barabara kuu, kuna msongamano wa magari, polisi wanadumisha usalama na ufuatiliaji wa sheria za barabara. Kuna magari ya usafiri wa umma kama vile mabasi yanayoweza kubeba watu takriban sabini, magari madogo ya kubeba watu arobaini, pia kuna taxi za kubeba watu wachache aidha kama mmoja hadi wanne.

Hili ni gari la kampuni moja ya huduma ya umma, limeegeshwa karibu na watu wanaouza bidhaa mbalimbali. Gari hili linangoja watu wajae, naona litapeleka watu Molo, Mkoroni, Kisumu na Busia.

Basi kubwa sana la kampuni ya City Hoppa limeegeshwa kando na barabara mjini. Wahudumu wa basi lile wanawahimiza abiria kuingia basi ile. Kulingana na namba za usajili za gari lile, linaonekana ni jipya. Pale juu kuna kibango cha rangi ya buluu na nyeusi kinachoonyeshana kwamba gari hili linatumia nguvu za umeme baadala ya diseli au petroli.

Hapa ni kituoni cha basi mjini, mabasi ya huduma ya umma yamepanga laini ili kupata abiria. Juu ya mabasi kuna mabango yaliyoandikwa nauli na mahali yanayoenda. Kando ya mabasi naona wahuduma wa mabasi waliyo valia sare za rangi ya mavumi wakiwasihi abiria waabiri magari yao.

Msafara wa magari kwenye barabara kuu, mengi ya magari yale ni ya usafiri wa umma, kuna mabasi yanayobeba abiria takriban hamsini, mengine yanabeba abiria kumi na nne, mengine abiria kumi, nane au tano kulingana na ukubwa wa mabasi. Pia, kuna malori ya kubebea mizigo.

Hiki ni kituo cha basi cha mjini. Mabasi ya kubeba abiria takriban watu arubaini yameegeshwa kituoni. Mabasi haya yamepabwa na rangi kulingana na kampuni zao za huduma hii ya usafirishaji wa umma. Nyuma ya kituo hiki tunaweza kuona manyumba makubwa makubwa ya mjini.

Basi la kampuni moja ya huduma ya usafiri wa umma limeengeshwa mjini kando na jengo kubwa. Basi hili lilorembeshwa kwa rangi ya buluu, nyeupe, kahawia na zingine laweza kubeba takriban ya watu arubaini. Abiria wanaabiri basi hilo wakisaidiwa na wahuduma wa basi.

Basi kubwa la huduma ya usafiri wa umma, limeegeshwa karibu na majengo makubwa ya mjini, basi hili la kampuni fulani ya usafiri linaweza kubeba takriban abiria sitini ingawa limerembeshwa na rangi nyeusi na manjano, linaonekana limegwaruswa gwaruswa, magurudumu yake pia ni machafu kuonyesha linasafirisha watu nje ya mji.

Barabara kuu iliyo na njia zinazopisha kwenda aidha upande wa kushoto au kulia magari mengi makubwa yanasafirisha abiria kwenda mahali tofauti pia kuna magari aina ya malori yanayosafirisha bidhaa toka mahali pamoja hadi pengine, magari haya yote yanaweza kuwa yanasafiri kwa mda mrefu au mda mfupi kulingana na yanakokwenda.

Kituoni cha mabasi mjini, mabasi ya kampuni moja ya usafiri wa umma yameegeshwa kama yamefuatana. Basi moja liko tayari na abiria ndani yake na wengine wanazidi kupanda au kuabiri. Juu ya basi kumeekelewa kibango kinachoandikwa nauli na maeneo ambayo gari hilo linalokwenda. Kando yake kuna madereva ambao wamevalia sare za blue .

Naona barabara kuu ya umma, iko mjini kwa sababu ya nyumba zilizo kando yake. Barabara hiyo imegawanyishwa kwa upande mbili, ili kuruhusu magari kupita kwa upande mmoja na kwenda kwa upande mwingine. Pia kuna barabara ndogo za kuingia sehemu mbalimbali kutoka barabara kuu. Pia nimeona kuna mitaro ya maji hapo kando na barabara kuu.

Mjini, barabani, mabasi ya kampuni tofauti za usafiri wa umma, yakubebea abiria, yameeegeshwa kando na barabara, ilikuwapokea abiria, na kuwasafirisha toka au kuingia mjini, mabasi haya, yamerembeshwa na rangi na michoro tofauti, basini, kuna mabango, yaliyoandikwa nauli, au, maeneo yanayo, kwenda mabasi yale.

Mjini kwenye kituo cha mabasi, basi la kampuni fulani ya huduma ya usafiri wa umma imeegeshwa kando na barabara ndogo. Mhuduma wa basi hili la watu kama arubaini anawasihi abiria waliosimama kando waabiri basi hili. Mlangoni mwa basi kuna kibango kilichoandikwa nauli na mahali basi hili linalokwenda. Kando kuna mabasi ya kampuni nyinginezo.

Mabasi ya huduma ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara na majumba mjini. Magari haya yaliyorembeshwa na rangi tofauti kulingana na makampuni zao, yanaweza kubeba takriban abiria sabini. Kwenye kioo cha basi moja pameandikwa Mombasa-Nairobi kumaanisha linawasafirisha watu toka Nairobi hadi Mombasa na kuwarudisha.

Barabara kuu ya Thika Superhighway ina uwezo ya kupisha magari pande mbili, pande mmoja unaweza kupitisha safu nne za magari yanayoelekea upande mmoja. Kuna kibango pale juu cha kuelekeza madereva kutumia barabara hii, inawaonyesha pa kutokea na pa kuingililia. Pia kuna magari madogo, makubwa, ya kibinafsi na ya umma, yote yanayotumia barabara ile.

Mabomba ya maji ya rangi ya kijani kijivu yamelazwa ardhini ili yakaweze kuwezekwa yana ukubwa wa wastani na kulingana na rangi na ukubwa huo yanaonekana ni kama ya kusambaza maji safi, kwani mabomba ya maji taka huwa na rangi ya manjano na pia huwa makubwa kiasi.

Mabomba ya rangi ya kijivu ya ukubwa wa wastani hivi, kulingana na ukubwa wake yanaonekana ni ya maji masafi kwa sababu, mabomba ya maji chafu au ya taka huwa na rangi na ukubwa taofauti. Kando ya picha hii, tunaona nyumba na inawezekana kwamba, mabomba haya ni ya kusambazia nyumba zile maji masafi.

Mfumo wa kusambaza maji safi au taka, mtaro mkubwa umechimbwa ilikupitisha mabomba ya maji safi, na kuyaelekeza kwenye jumba la ghorofa linaloonekana karibu, au pia, kutoa maji taka toka kwa jengo lile, jengo lile lazima liwe ni la kukodeshwa, kulingana na ukubwa wake.